Hawa ni wana riadha wawili wakikimbia, mwanariadha wakwanza amevaa fulana ya kijani kibichi na kaptura nyeusi huku mwingine amevaa fulana ya kijivu na kaptura nyeusi wote, wanaonekana wakifanya mazoezi ya riadha.

Mwanamume mmoja akiendesha baiskeli ya mbio, aina ya pinarello barabarani. Amevalia mavazi maalum ya kuendesha baiskeli, ikiwemo kofia ya kinga na anaonekana kuwa kwenye mwendo. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea na miti, ikionyesha kuwa anafanya mazoezi nje.

Ni bango lenye rangi nyekundu ambalo linafundisha kuhusu saa kwa lugha ya kiingereza. Kwenye bango hilo kuna saa kubwa yenye muundo wa maua na mishale ya saa na karibu yake kuna maandishi yanaonyesha muda mbalimbali kama O'clock, Quarter To, Half Past na Quarter Past.

Darasa au maabara ya kompyuta kuna madawati na viti vingi vikiwa vimepangwa kwa mpangilio huku kila dawati likionekana kuwa na kompyuta eneo hili linaashiria mahali pa kujifunzia hasa masomo ya teknolojia au kompyuta.

Kundi la wakimbiaji wakiwa wanaume na wanawake wakikimbia pamoja. Wamevalia jezi mbali mbali na mwanamke mmoja amevaa jezi yenye maandishi kenya. Inaonekana ni wakati wa mashindano ya riadha.

Timu ya soka Kenya inayojumuisha watu wenye ulemavu. Wachezajji hawa wamesimama kwenye uwanja wa soka wenye nyasi bandia wakiwa wamevalia sare za michezo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Baadhi ya wachezaji wamebeba fito au magongo na kuna mpira miwli mbele yao.

Kundi la wanawake saba wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. WOte wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi Kenya ikionyesha kwamba wao ni wanachama wa timu au kikundi cha Kenya. Wamekaa katika nusu duara wakitazama na wanaonekana wenye furaha na tabasamu.

Milingoti mrefu wa bendera uliyo simama katikati ya bustani, mlingoti huu umesimama kwenye msingi wa duara wa saaruji. Ustadi hiyo inaonyesha miti mingi, nyasi zilizotunzwa vizuri na vichaka vilivyo pambwa kwa umaridadi.

Darasa au chumba cha kompyuta ,ndani yake kuna meza na viti kadhaa zilizopangwa kwa safu zikifuatana na kompyuta za mezani . Kuna ubao mweupe upande wa kulia wa darasa, dirisha lenye pazia ya rangi ya chungwa upande wa kushoto .

Chumba cha kompyuta chenye kompyuta nne zilizowekwa kwenye meza ndefu. Kuna dirisha lenye mapazia upande wa kushoto na chuma zina rangi nyeusi na kufanya mazingira yaonekane kuwa tulivu. Inaonekana kama chumba cha mafunzo ya kompyuta au kituo cha intaneti.

Ni mwanaume ambaye anaonekana kuwa mzungumzaji mkuu . Amesimama mbele ya hadhira akihutubia. Amevalia suti ya bluu na tai na anashika mikrofoni. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi Kenya institute of special education .

Ni mwanaspoti mlemavu ambaye amekatwa mguu mmoja akicheza soka. Anatumia mikongojo miwili na amevaa jezi ya timu ya taifa ya Kenya. Inaonekana yuko uwanjani wakati wa mchezo.

Hili ni jengo ndogo labda shule au kituo cha jamii ambacho kimepakwa rangi na kuchorwa picha za kuvutia ukutani. Rangi za bluu, nyeupe na kijani zinatumika na kuna picha ya jua au ua. Mbele ya jengo kuna barabara ndogo na mimea iliyotunzwa vizuri.

Mwanamichezo mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu maalum cha riadha akishindana kwenye uwanja wa riadha, amevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya juu yake. Mwanamichezo huyu anaonekana akisukumiza kiti chake kwa nguvu.

Jengo lenye ghorofa tatu, linaloonekana kuwa shule au chuo. Kila ghorofa ina madirisha mengi na kuna milango miwili ya rangi nyekundu inayoonekana kwenye ghorofa ya kwanza na ya pili. Mbele ya jengo kuna eneo ndogo la bustani au mmea.

Ni ukarasa wa kitabu au karatasi ya shule labda ya hesabu inayoonyesha maswali na picha za wadudu na wanyama. Katika picha iyo kuna mnyama mdogo anayeonekana kama kiwavi. Na mwingine kama mamba. Kila mnyama ana namba na maswali ya hesabu chini yake.

Mwanamke mwanariadha akiwa ameketi kwenye benji ya mazoezi ya mwili ya kuinua vyuma. Amevaa shati jekundu na suruali ya mazoezi nyeusi, nyuma yake kuna chuma chenye ya uzito. Eneo linaonekana kuwa ukumbi wa mazoezi.

Wachezaji wawili wa soka wenye ulemavu wakicheza mpira wa mguu, mchezaji mmoja ameinua mguu juu akijaribu kupiga mpira huku mwingine akimwangalia wachezaji wote wanatumia fimbo za kutembelea, Na hii inaashiria mashindano ya mpira wa miguu wa watu wenye ulemavu.

Wanariadha wawili mwanaume na mwanamke wakikimbia pamoja. Mwanamke amefunga macho yake na amevaa kitambaa cha macho akiongozwa na mwanaume. Hii inaashiria mshiriki kipofu anayesaidiwa na mwendeshaji mwongoza katika mashindano ya riadha.

Uwanja wa michezo wa watoto unaonekana kuwa umetelekezwa au hauko katika matumizi mazuri. Kuna miundo ya bebea iliyotengenezwa kwa chuma. Nyuma ya uwanja huo kuna miti na uzio unaonekana kuwa wa matofali.

Eneo la nje lenye nyasi zilizo katwa vizuri na jengo ndogo lenye paa la rangi ya kahawia na nguzo kadhaa zinazoshikilia. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu kupumzika au bustani nyuma ya jengo kuna miti na majengo mengine yanayoonekana kwa mbali.

Kundi la watu wengi wao vijana wakiwa wamekaa na wengine wakishiriki katika mchezo au shughuli ya nje. Wasichana wawili mbele wanaonekana wakikimbia au wakishindana huku wengine wakitazama wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu ambao hutuma mikogonjo kutembea. Mmoja amevaa fulana ya kijani na mwingine fulana nyekundu wanaonekana wakiwa wanacheza mpira kwenye uwanja ǰ kwamba hii ni aina ya mpira wa watu wenye ulemavu wa viungo vya chini.

Mwanamichezo mwanamke, labda kutoka Kenya, akifanya mchezo wa kuenda sha mtumbwi, amerumua kwenye mashu ndogo, akishika makasia mawili, na amevaa shati jekundu lenye nembo yenye neno Kenya, nyuma yake kuna maji.

Skrini ya komputa na kifaa kingine, ikiwa na maandishi ya kingereza yaliyochukuliwa kutoka kwenye programu fulani. Maandishi haya yanaonyesha tarehe, Monday 24 February 2025 na swali. question, how did Samuel respond when God called him? Juu ya Skrini hiyo kuna vibonye vya miezi ya kalenda

Ni wachezaji wa soka wenye ulemavu wa miguu. Wote wanatembea kwa kutumia mikongojo na wengine wanaonekana wakiwa katika wanja wa michezo mbele ya viti vya watazamaji. Mchezaji aliye katikati amevalia jezi nyekundu na anatembea huku akipeana maagizo.

Chumba cha kompyuta chenye kompyuta kadhaa zikiwa zimepangwa kwenye meza ndefu. Kila kompyuta ina skrini na kibodi. Ukuta wa chumba una rangi ya bluu na kuna ubao mmoja juu ya meza.

Kundi la watu huenda wanariadha au wawakilishi wa timu ya michezo wakiwa wamesimama nyuma ya mfano mkubwa wa hundi, watu hao wamevalia jaketi za rangi ya nyekundu na kijani, mwanachama mmoja wa kundi hilo ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Kompyuta mbili ziko mezani, kila moja ikiwa na kibodi na kipanya. Kuna vitabu au karatasi zilizopangwa kwa ustadi kwenye dawati. Kompyuta hizo zinaonekana kuwa za jabaa ya Dell. Hali hii inaashiria mazingira ya ofisi, maabara ya kompyuta au chumba cha masomo.

Wanariadha wawili woote wakiwa wamevalia sare zinazoelezea wanawakilisha kenya. Baada ya kumaliza mashindano, moja amevalia shsti ya nyeupe lisilo na mikono na namba sitini na saba kwenye kifua na mwingine amevalia shati machungwa lenye nembo ya kenya na jina kimani.

Jengo la ghorofa mbili huenda nyumba ya kisasa. Mlango mkubwa unaonekana kuwa wa mbao na kuna madirisha yaliyofungwa kwa nondo za chuma. Mbele ya jengo kuna bustani ndogo yenye mti mdogo. Jengo hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina muundo wa kipekee na wakuvutia.

Mwanamke anayefanana na mwanariadha wa kuogelea akiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Amevalia kofia maalumu ya kuogelea na anaonekana akisubiri kuanza au kumaliza shindano. Nyuma yake kuna bango la mdhamini Allianz .

Mwanamke aliyekwenye kiti cha magurudumu akifanya mazoezi au kushiriki katika mchezo wa kurusha mikuki kwa ajili ya wanamichezo wenye ulemavu kuna watazamaji au wakufunzi wengine nyuma yake na uwanja unafanana na ule wa riadha.

Watu kadhaa wamevalia nguo nyekundu nyingi zikiwa na mikunjo au mitindo maalum baadhi yao wameketi kwenye viti vya magurudumu vinavyoashiria kuwa ni wanamichezo walemavu au wahusika katika tamasha fulani wote wanaonekana kutazama mbele.

Hili ni jengo la ghorofa na mbele yake kuna mlingoti wa bendera lakini hakuna bendera iliyopandishwa kuna njia iliyojengwa kwa mawe na bustani ndogo iliyo na mimea iliyopandwa.

Ukuta wa jengo una sehemu iliyopakwa rangi ya kahawia na sehemu ingine imefunikwa na matofali ya mawe . Kuna milango miwili ya mbao na dirisha lenye grili ya chuma ya rangi ya kijani.

Sehemu ya jengo la ghorofa likiwa na korido na ngazi za nje zinazoelekea ghorofa ya juu. Jengo linaonekana kuwa na usanifu wa kisasa na kuna matunda za chuma zikilinda kando ya korido na ngazi. Rangi ya udongo na mazingira ya kijani yaliyokolea yanaonekana nyuma yakitoa taswira ya utulivu.

Mlango wa darasa au ofisi uliopambwa kwa karatasi yenye michoro na emoji kubwa ya uso uliotabasamu. Mlango wenyewe una sehemu mbili, sehemu ya juu ni nyekundu na sehemu ya chini inaonekana kama karatasi nyeupe yenye mistari ya wima. Kuna mapambo ya buluu na nyeupe yenye michoro ya kijiometri.

Mwanamume mwenye ulemavu akifanya mazoezi ya kuogelea. Ameketi karibu na kiti chake cha magurudumu, akishikilia vifaa vya kuogelea. Amevaa fulana nyekundu na kofia. Eneo hilo linaonekana kuwa kando ya bahari au mto, na kuna miti ya mikoko kwa nyuma.

Wanariadha wawili wakiume wanashiriki katika mashindano ya riadha .Mwanariadha wa kulia ambaye amevaa bendera ya Kenya amevishwa kitambaa cha majo akionyesha kuwa ni mwanariadha mwenye ulemavu wa macho. Mwanariadha wa kushoto amevaa fulana yenye neno kumaanisha anafanya kama kiongozi wake.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume wakiwa wamevalia mavazi mekundu na nyeusi . Baadhi yao wameketo kwenye viti vya magurudumu wote wanaonekana kuwa wametoka kwenye timu moja kama inavyoonekana kwenye mabango madogo yaliyoandikwa Team Kenya , hii inaezakuwa tukio la sherehe au ufunguzin a mashindano.

Ni sehemu ya ndani ya jengo. Kuna sakafu nyekundu na upande moja wa ukuta pia, inaonekana kuna viti vya plastiki na meza vimepangwa. Inaonekana ni chumba cha mkutano au darasa la shule.